Watu kadhaa ambao wameketi kwenye viti wakiwa wamevalia barakoa wakisubiri katika eneo linaoonekana kuwa kliniki au kituo cha afya, wengi wao wamekaa kwenye viti vya plastiki. Upande wa kushoto kuna mtaalam wa afya labda nesi au daktari anaonekana akihudumia mtu mwingine au akijiandaa kutoa huduma.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara akiwa ameketi kwenye dawati na kupekua makaratasi au kufanya kazi kwenye nyaraka kuna kaunta ndefu nyeupe na juu yake kuna baadhi ya vifaa au dawa ikiwemo furushi chenye nembo OM upande wa kushoto karibu na dirisha kubwa.

Mwanamke mzee na mtoto mdogo wakiwa wameketi chini ya chandarua cha buluu, wote wawili wanaonekana wametulia na chandarua kuimewazunguka kikamilifu kuashiria umuhimu wa kujikinga na mbu na magonjwa kama malaria.

Timu ya madkatari wanne wakiwa katika chumba cha upasuaji. Wote wamevaa sare ya kijani kibichi za upasuaji, kofia za buluu, barakoa za uso za buluu na glavu nyeupe wakifuata taratibu kazi za usafi.

Mtu aliyelala kitandani hospitalini au kliniki. Mkono wake umefungwa vifaa vya matibabu. Kuna bandia ya kupima shinikizo la damu ambayo imeunganishwa kwenye mshipa wa damu. Kando ya kitanda kuna mashine ya matibabu yenye skrini na vitufi.

Gari kubwa jeupe lililopandishwa kwa likiwa na nembo ya Beyond Zero Clinic lina ishara ya msalaba mwekundu. Watu kadhaa wanaonekana karibu na gari hilo. Mtaalamu wa afya amesimama kwenye ngazi za gari akishuka na watu wengine wamekaa chini.

Tukio la hadhara ambapo watu wamekusanyika karibu na gari kubwa jeupe linalofanana na gari la wagonjwa au kitengo cha matibabu cha rununu chenye nembo ya msalaba wa bluu upande wake. Kutoka mlango wa gari hilo anaoonekana akishuka.

Gari kubwa aina ya Lori lililoegezwa kuwa kliniki ya rununu. Gari lina rangi nyeupe na lina nembo na maandishi yaliyoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic kwa herufi kubwa, pia kuna alama za msalaba wa bluu ambazo huwakilisha huduma za afya. Kwa upande wa kulia kuna maandishi yanayoonyesha sponsored by Chioma Mbai Foundation.

Gari la kliniki ya meno ya rununu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari hilo ni jeupe na lina nembo ya Astra Date na nembo ya moyo mwekundu na jino jeupe ndani yake. Kwenye upande wa gari kumeandikwa dental clinic na namba ya simu.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu, ikisisitiza mdomo wa tabasamu, mtu anaonekana kuwa na rangi nyeusi ya ngozi, midomo inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea, ikiwa na virusi au unyevu fulani, unayoifanya ing'ae.

Daktari wa meno ambaye anaonekana akimchunguza mgonjwa wake ambaye anaonekana kuwa kijana au mtoto akitumia vifaa maalum za meno. Daktari amevaa miwani na glavu nyeupe akishika vifaa viwili vya chuma mikononi mwake. Mgonjwa amefungua mdomo wake wazi na meno yake yanaonekana wazi.

Uso wa karibu wa mtu ikizingatia mdomo kuwa na macho yaliyofumbwa mtu huyo anatabasamu pana na la furaha likionyesha meno meupe sana kufumba macho kunaweza kuashiria kuwa anacheka sana au ana furaha isiyo Uso wa karibu wa mtu, ikizingatia mdomo kuwa na macho yaliyofumbwa, mtu huyo anatabasamu pana na la furaha, likionyesha meno meupe sana. Kufumba macho kunaweza kuashiria kuwa anacheka sana au ana furaha isiyo na kifani.

Mtu ambaye anapokea matibabu ya meno. Mtu huyo amelalia chali na ana curl maalumu ya plastiki au mpira mweupe unaoshilikia mdomo wake wazi ili kuonyesha meno yake. Meno yenyewe yanaonekana meupe na safi.

Kulinganishwa kwa meno kabla na baada ya matibabu au usafishaji. Seti ya meno yenye madoa mengi ya kahawia na njano hasa kwenye sehemu ya juu na kati ya meno. Fizi pia zinaonekana kuwa na rangi nyeusi kiasi.

Utaratibu wa matibabu ya meno. Mtu anaonekana akiwa amefungua mdomo wake wazi akifichua meno yake ya juu na ya chini pamoja na ulimi. Mtaalamu wa meno ambaye mikono yake tu inaonekana amevaa glovu za bluu na anatumia kifaa kidogo cha bluu chenye ncha laini.

Mwanamke ambaye amesimama katikati ya maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia machungwa yanayomfikia karibu ma magoti. Amevaa mavazi la rangi nyeusi na nyeupe lisilo na mikono. Uso wake unaonekana kuwa na wasiwasi ama umekata tamaa. Nyuma yake kuna majengo kadhaa yanaonekana kuwa nyumba ambao pia yamefurika.

Gari aina ya landcruiser yenye rangi nyeupe ambayo linaonekana kutumika kwa shughuli za kibinadamu au za msaada. Gari lina bendera nyeupe yenye alama nyekundu ya msalaba mwekundu iliyowekwa mbele upande wa kulia ikiashiria kuwa inamilikiwa au linatumika na shirika la msalaba mwekundu.

Hali ya mafuriko makubwa. Maji ya kahawia yanayoashiria udongo mwingi umechanganyika, yamefurika barabarani au maeneo ya chini yakifikia hadi kwenye nyumba na miti. Kuna kundi la watu wamejibana ndani boti ndogo.

Eneo la ajali mbaya barabarani linalohusisha magari kadhaa na kusababisha uharibifu mkubwa. Kitu kinachojitokeza zaidi ni mabaki ya magari yaliyoharibika vibaya yakiwemo mabasi na magari mengine madogo.

Kundi la watu wakipita maji mengi yaliyofurika ambayo yanaonekana kuwa na rangi ya udongo au tope ikionyesha mafurikomakubwa .Baadhi ya watu wamevalia fulana za rangi nyekundu ambazo zinaweza kuwa ya mashirika ya msaada au za uokozi zikisaidia kuonekana kwa urahisi kwenye maji.

Kundi la maafisa wa usalama au wanajeshi wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kijeshi na silaha, wakiendesha pikipiki aina ya trail bikes katika eneo la wazi. Kuna pikipiki kadhaa zilizopangwa kwa foleni kila moja ikiwa na wanajeshi wawili.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiosha mikono nje ya makazi yanayoonekana kuwa ya mabati. Mwanamke amesimama akishikilia chombo cheupe chenye nembo ya UNICEF ambayo kinaonekana kikiwa na maji.

Eneo lililokubwa na mafuriko ambapo watu wanatembea kwenye maji meusi na machafu yenye rangi ya kahawia maji yamefika hadi magotini mwa watu wengi. Watu kadhaa wanaonekana katikati ya maji wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida na mmoja wa mwanaume yupo upande wa kushoto akiwa ameshika fimbo.

Hali ya mafuriko ambapo watu wanapitia maji yaliyosimama barabarani. Kuna mwanamke mmoja anayeonekana kuwa wa umri mkubwa anasaidiwa na wanaume wakiwa wanavuka eneo lenye maji mengi ya rangi ya kwahawia.

Mkulima akivuna nyanya katika shamba. Mkulima huyo amevaa shati la miraba, suruali nyeusi na kofia ya majani ameinama akichukua nyanya kutoka kwenye mmea na kuziweka kwenye sanduku ambalo lililojaa nyanya nyekundu zilizoiva. Shamba hilo lina mimea mingi ya nyanya.

Kundi la wanaume wengine wakiwa vijana na wakifanya kazi ya kusafisha mtaro uliojaa matope na taka. Inaonekana kama shughuli ya usafi wa mazingira au mradi wa kijamii. Wengi wa wanaume hao wameshika majembe na wanafukua au kutoa matope mazito kutoka kwenye mfereji. Wengine wamevaa glovu na nguo za kazi.

Jengo kubwa limeporomoka vibaya likiacha vifuzi vingi na muundo iliyoharibika. Sehemu ya juu ya jengo imeaguka chini na mabaki ya ukuta na madirisha ya zamani yanaonekana yametawanyika. Magari mawili, moja jeusi na lingine la kifedha yameegeshwa karibu na vifuzi.

Chini ya maji ambapo kuna miamba ya matumbawe yenye afya na inayostawili, rangi kuu za matumbawe ni kahawia zikionyesha aina mbalimbali za matumbawe zenye maumbo tofauti.

Soko la mboga na matunda likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa wingi na kuvutia macho. Kuna aina mbalimbali za mboga na matunda zikiwemo karoti, nyanya, vitunguu, viazi, vitunguu saumu, biringanya, matunda ya kijani, mbaazi za kijani, pilipili hoho za kijani.

Shughuli ya kunawa mikono hadharani labda kama sehemu ya kampeni ya afya au huduma kwa jamii. Mtoto mdogo amevaa fulana nyekundu na jeans akinawa mikono yake kwenye beseni ya rangi ya kijani huku akishikiliwa na mwanamke.

Chumba ambacho ni duka la dawa, kliniki au eneo la usambazaji wa bidhaa za matibabu. Kuna meza kubwa ya rangi ya kijani na mtu ameketi nyuma yake anayeonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Mtu huyo amevaa fulana nyeusi iliyoandikwa, Car, nyuma huku chake pia kimeandikwa.

Skrini ya simu inayoonyesha picha kubwa katikati ikiwa imepachikwa ndani ya kionasura cha mtandao wa kijamii au programu. Jengo ndogo linaofanana na kliniki au kituo cha afya kijijini. Jengo hilo lina rangi ya bluu iliyokolea na sehemu ya juu ya kuta zake ni nyeupe.

Ndani ya duka la dawa ambalo limepangwa kwa kisasa na kwa uangilifu. Duka hilo lina rafu nyingi nyeupe zenye mwanga wa ndani zikiwa zimejaa mbalimbali za dawa, vipodozi na bidhaa za afya. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu za kioo. Upande wa kulia juu ya rafu kuna nembo ya Kenraf chapa inayojulikana ya bidhaa za .

Mahabara au chumba cha uchunguzi labda katika hospitali au kituo cha afya. Kwenye meza ndefu, kuna vifaa mbalimbali vinayotumika kwa ajili ya vipimo. Kwenye meza hiyo, kuna darubini nyeupe na nyeusi ikitumika kwa ajili kuchunguza sampuli ndogo, pia kuna mashine zingine za kielektroniki ikiwemo moja nyekundu.

Kliniki ya rununu yenye ukubwa iliyowekwa kwenye trela na kuvutwa na gari ya kubebea mizigo . Kliniki hii ni nyeupe na ina mistari ya bluu chini na pia kwa wima. Kwenye upande wake , kumeandikwa mobile clinic kwa herufi kubwa nyeusi.

Chati mbili za kupima uwezo wa kuona zilizowekwa kwenye ukuta labda katika kliniki ya macho au duka la miwani, chati hizi zimetengenezwa kwa kutumia taa za nyuma zikiangazia ili ziweze kusomwa kwa urahisi.

Kifaa cha matibabu kinachotumikwa kwa uchunguzi wa macho kinachojulikana kama slethslam kilichowekwa juu ya meza nyeupe. Kiti chenye magurudumu kipo karibu na kifaa hicho. Upande wa kulia sehemu ya mtu aliyeketi kwenye kiti kingine akiwa amevaa shati jeupe na suruali ya blue .

Kitanda cha uchunguzi wa matibabu au meza ya matibabu, kitanda kina fremu ya chuma cha rangi ya fedha na godoro jeusi. Sehemu ya kichwa ya godoro inaeeza kuinuliwa ikionyesha uwezo wa kurekebisha nafasi. Chini ya kitanda kuna ngazi ndogo yenye hatua mbili.

Chumba ambacho ni cha radiology hospitalini au kituo cha matibabu. Kuna vifaa viwili vikubwa vya matibabu vinavyofanana na mashine za x-ray .Moja wa mashine iko upande wa kushoto ingine imesimama wima na ina sehemu ya mstatili iliyo na muundo wa mraba katikati.

Meza ya chuma isiyo na madoa iliyong'aa na juu yake kuna boksi la glavu. Juu ya meza hiyo kuna rafu iliyowekwa ukutani yenye masanduku madogo ya kuhifadhia vitu yenye rangi tofauti kama vile nyekundu buluu kijani kibichi, kijivu na manjano, masanduku haya yana vitu mbalimbali.

Rundo kubwa la magodoro yaliyofungashwa kwa plastiki nyeusi yakiwa yamewekwa ya kila mmoja. Magodoro haya yamewekwa katika mirundo miwili au mitatu yakionyesha idadi kubwa. Yameegemea kuta za jengo lisilomalizika au gana.

Mitungi minne ya gesi inayofanana na mitungi ya oksijeni iliyopangwa kwa urefu tofauti kutoka kubwa kushoto hadi ndogo kulia, mitungi yote ina rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe juu yao.

Chumba cha matibabu ya meno au kliniki ya meno. Kuna kiti maalum cha meno cha rangi nyeupe na kijani kibichi kinachotumiwa na mgonjwa. Pembeni yake kuna machine na vifaa vingine vya meno ikiwemo besheni ndogo ya kutema mate. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali.

Mapipa mawili ya kisasa ya takataka au labda mapipa ya kuhifadhia vitu yenye umbo refu na jembamba. Pipa moja ina rangi ya bluu iliyokolea na lile lingine lina rangi nyeupe na kifuniko cha bluu iliyokolea. Kila pipa lina kifuniko cha juu.

Kifaa cha kusaidia goti chenye rangi nyeusi ambacho huvaliwa ili kutoa msaada na utulivu kwa goti lililojeruhiwa au dhaifu. Kifaa hiki kinaonekana kimeundwa kwa nyenzo laini. Kina mikanda miwili iliyoweza kurekebishwa.

Kitanda cha kulazia watoto wachanga ambacho kinatumika hospitalini au kliniki. Kifaa hiki kina sehemu ya juu yenye taa au hita na chini yake kuna kitanda cha uwazi ambacho mtoto anaweza kulala ndani yake.

Ndani ya hospitali au kituo cha afya kuna viti vya subiria, vya rangi ya maroon , vilivyopangwa kwa safu upande wa kushoto. Kuna mgonjwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na kichwa chake kimefungwa bandeji. Mlinzi au mfanyikazi wa hospitali aliyevaa sare ya kijani kibichi, anasimama karibu na kiti chenye magurudumu.

Jicho la mtu likifunguliwa kwa vidole ili kuonyesha sehemu ya chini ya kope na mbooni ya jicho .Jicho linaonekana wazi na sehemu ya chini ya kope imeshikwa wazi na kidole gumba na kidole cha stahada cha mkono. Kope za juu zinaonekana kuwa ndefu na nyeusi.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza, ameegeza mikono yake juu ya kichwa chake, akionyesha ishara ya uchovu, kukata tamaa au ufadhaiko. Amevaa sweta ya rangi ya kahawia na saa nyeupe mkononi mwake. Mbele yake kwenye meza kuna kompyuta ndogo.

Mwanamke labda akiteseka na maumivu ya kichwa au mawazo mengi ameshikilia mkono mmoja kichwani na mkono mwingine umenyooshwa mbele kama ishara ya kuzuia kitu. Uso wake unaonyesha dalili za wasiwasi au uchovu juu na kuzunguka mwanamke huyu kuna maneno yanayoandikwa kwa herufi kubwa na ndogo kama vile emotional strength, stress, anxiety na depression .

Sanduku na chupa ya dawa inayoitwa paracetamol Infusion IP 1.0% w/v APL- MOL . Dawa hii inaonyesha kama single dose container for IV use only. For huna use only ikimaanisha ni kwa ajili ya matumizi ya sindano ya ndani ya mishipa kwa binadamu pekee.

Mtoto mchanga akipatiwa chanjo ya mdomo engine polio, mkono wa mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya au mzazi unashikilia chupa ndogo ya chanjo na kudondoza matone machache mdomoni mwa mtoto.

Mtoto mdogo akipokea chanjo ya mdomo pengine ya polio. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukidondosha matone ya chanjo mdomoni mwa mtoto. Mtoto huyo anaonekana amevaa nguo ya rangi ya waridi na ana nywele zake zimesokotwa na kupambwa kwa shanga za rangi mbalimbali.

Mtaalamu wa afya ambaye anaweza kuwa daktari au nesi akimpa mtoto sindano. Mtaalamu huyo amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya bluu na anaonekana akishika sindano mkononi mwake huku akimpa chanjo au dawa mtu mwingine.

Mtu mzima ambaye anaonekana akimpatia mtoto mchanga matone ya dawa au chanjo mdomoni. Mikono ya mtu mzima, imeshika chupa ndogo yenye kioevu cha rangi ya pink nyekundu na kutoa matone mdomoni mwa mtoto. Mtoto amelala chali akiwa amevaa nguo na rangi ya chumvi yenye mchoro na nywele zake fupi zilizosokotwa.

Mtoto mchanga ambaye amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali amefunikwa na blanketi lenye miraba miekundu na nyeupe. Mtaalam wa afya akiwa amevaa glovu nyeupe anaonekana akimpatia mtoto sindano au chanjo. Nyuma yake mwanamke mwingine labda mama ameonekana akiangalia. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kliniki.

Mwanamke anayevalia koti ya bluu juu ya sweta ya zambarau na barakoa nyeupe usoni mwake anaonekana akimpatia mtoto mdogo chanjo au dawa ya kinywa. Mtoto aliyevaa sweta nyekundu ndio aneelekeza uso wake juu ya mwanamke huyo.

Mwanamke labda mwalimu au mlezi ameketi mbele ya kikundi cha watoto wadogo akionekana akiwafundisha au kuwasimulia hadithi. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa na sketi yenye muundo na anatabasamu huku akionyesha kitu kwa kidole chake. Watoto wamekaa chini wakimskiza kwa makini. Nyuma yao kuna ukuta wa nyumba.

Tukio la chanjo au shindano ikitolewa kwa msichana mdogo. Kulia kwake kuna msichana mwenye ngozi nyeusi mwenye nywele zilizosukwa rasta akiwa amevaa fulana nyekundu. Anaonekana akitabasamu kidogo au akihisi maumivu madogo huku akifunga macho yake kidogo.

Mwanamke na mwanaume wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama wadi ya hospitali. Mwanamke ameketi kitandani, amevaa fulana nyeupe na sketi ya rangi ya pink . Anaonekana akishika kitoto kichanga ambacho kimefungwa kwenye blanketi na anaonekana kumlisha au kumtunza.

Mikono miwili ya mtu mzima yenye rangi nyeusi ikiwa imejaa povu la sabuni, ikiinawishwa chini ya mkondo wa maji unaotoka kwenye bomba. Bomba hilo ni la rangi nyeupe na pluri imewekwa kwenye chombo kikubwa cheupe.

Watoto wa shule wakiwa wamevalia sare zao za shule na barakoa wanaonekana wakinawa mikono yao kwenye kituo maalum ya kunawia mikono yaliyotengenezwa kwa mapipa ya kijani kibichi, kila pipa lina mrija wa maji, kuna vituo kadhaa vilivyopangwa nje ya jengo la shule.

Mkono wa mtu ukioshwa chini ya bomba la maji. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma na kuangukia kwenye viganja vya mikono. Mikono inaonekana kuwa na unyevunyevu na inawezakua inasuguliwa kusafisha. Sinki ni ya chuma cha pua na inaonekana kuwa safi.

Mguu wa mtu mmoja hapa eneo la kifundo cha mguu ambalo linaonekana limeteuliwa. Kuna alama wazi za mchipuko. Rangi ya ngozi kwenye eneo la kifundo cha mguu imebadilika sana na kuwa madoa ya rangi ya zambarau iliyokolea.

Seti kamili va vifaa vya kujikinga vinavyo tumika kwa michezo au shughuli zinazo hitaji ulinzi wa mwili. Kama vile kuteleza kwenye baiskeli au michezo mingine ya hatari ya kuanguka. Vifaa hivi vyote ni vya rangi nyeusi.

Sehemu ya chini ya mwili wa mchezaji wa soka amelala kwenye nyasi iliyo ya kijani. Mchezaji huyo anaonekana ameshika goti lake la kulia kwa mikono yote miwili akionyesha labda maumivu au jereha. Amevalia soksi nefu nyekundu, buti nyeusi za soka zenye rangi nyeupe kidogo na kaptura fupi nyeupe.

Mwanamichezo akipokea huduma ya kwanza au matibabu ya kimazoezi kutokana na jeraha au maumivu labda wakati wa mashindano au mazoezi. Anaonekana amelala chali sakafuni. Amevaa nguo za michezo. Anaonekana akishikilia uso wake kwa mkono mmoja jambo linaloashiria maumivu au usumbufu.

Mguu wa mtu kuanzia chini ya goti hadi kwenye nyayo. Ngozi inaonekana kuwa nyeusi na inawezakua imevimba kidogo hasa karibu na eneo la kifundo cha mguu. Pia kuna michoro fulani, labda alama au mstari kwenye eneo la kifundo cha mguu.

Vifaa vya kuteleza kwenye theluji vilivyopangwa juu ya sakafu ya mbao. Katikati kuna ubao mweupe wa theluji wenye vifungashio nyeusi vilivyowekwa juu yake. Kuna buti mbili za kuteleza theluji zenye rangi nyeusi na mistari ya kijani kibichi.

Sehemu ya juu ya mti wenye majani mengi uliopigwa picha kutoka chini ukiangalia juu kuelekea angani. Majani ya mti yanaonekana kuwa mabichi na yenye afya yakijaa kwenye matawi. Matawi yenyewe yanaonekana kuwa imara na yamesambaa.

Mmea wa tumbaku ukiwa umekua vizuri hukua na majani makubwa mapana na yenye rangi ya kijani kibichi. Mmea huu umejipanua katikati. Majani ya mimea unaonekana kuwa na mishipa inayoonekana wazi.

Mimea mingi yenye majani mabichi yaliyostawi ikiwezekana ni vichaka au mimea midogo. Majani yanaonekana kuwa makubwa yana yenye nywele kidogo. Mimea hii inajaza sehemu kubwa ya mjini ikionyesha mazingira yenye uato wa asili au bustani uliopo.

mkubwa wa embe ukiwa na majani mengi ya kijani kibichi. Jua linamulika kupitia majani likiunda miale inayoonekana. Sehemu ya chini ya mti inaonekana kuwa na udongo wa mimea mingine midogo. Mandhari nyuma yanaonyesha miti mingine.

Mmea wenye majani mabichi labda kichaka kidogo au mmea mchanga. Majani ya mmea huu yanaonekana kuwa na umbile la mviringo na yamejipanga kwa wingi kwenye shina. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na miundo au nywele ndogo juu yake.